Ng'ombe kadhaa kwenye zizi. Ng'ombe wote ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe na wengine wamesimama huku mmoja akiwa amekaa chini. Mbele yao kuna chombo kikubwa cha maji ambacho kinaonekana kutengenezwa kwa saruji. Ng'ombe wanasimama karibu na chombo hiki labda kunywa maji au kusubiri kulishwa.

Shamba la migomba ambayo mimea midogo imepandwa karibu na miti mikubwa ya ndizi. Udongo unafunika na karatasi ya plastiki. Hii inasaidia kuzuia magaa na kuifathi maji.

Mwanamume kijana amevaa fulana nyeupe, jeans na buti ndefu nyeupe za mpira. Anasimama karibu na ng'ombe wa maziwa mweupe na mweusi. Mwanaume huyo anaonekana akionyesha mchakato wa kukamua maziwa akishika vifaa vya kukamulia.

Mandhari ya kijijini au shambani, yenye mimea mingi. Katikati kuna miti ya mandizi uliochana vizuri na karibu yake, kina mimea midogo. Kando yake, kuna rundo kubwa la udongo wa rangi ya kahawia.

Ngo'mbe wengi wakiwa katika zizi la kisasa, wakila majani na malisho mengine. Ngo'mbe hao wana rangi tofauti ,wengine weusi na weupe na wengine wamechanganyika. Wamesimama kwenye sehemu maalum ya kulia zenye mabati juu yao , kuonyesha ulindi dhidi ya jua na mvua.

Rundo kubwa la ndizi, mbichi ,zenye rangi ya kijani. Zimepangwa kwa wingi, labda katika soko au shambani. Sehemu ya kupakia bidhaa. Inaonekana kuna mtu aliyesimama kando ya mandizi haya. Pia tunaona mti uliosimama.

Jikoni sufuria kubwa imejazwa na kiowevu cha manjano au uvimbe mweupe na majipini ,kiowevu kinaonekana kuchemka na kupasha moto mwiko mrefu wa mbao umewekwa ndani ya sufuria.

Shamba hili linaonyesha mimea mingi ya mahindi na majani yake yamekua yakiliwa , yana matunda na yana yamekuka . Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba . Mimea hiyo inaonekana kuwa ya afya ingawa majani yake dalili ya udhaifu.

Mwanaume mmoja amevapia kodi jeupe la maabara. Akiwa ndani ya chumba, anachofanyia utafiti au vipimo. Anashikilia chombo cha kupima maji au kimidiminieka na anachunguza kwa umakini.

Kati ya wanawake kadhaa, wengi wanashika sinia kubwa yenye bakuli nne za chakula huku wengine wakiweka chakula kingine kwenye bakuli hizo. Wanawake hawa wamevaa nguo zenye rangi mbalimbali.

Huu ni mrija mkubwa wa kupimia maziwa unaoelea miwa. Kiowevu cheupe ndani ya mrija kinaonekana kama maziwa yakiwa ndani. Chake kinaweza kusomeka. Vifaa hivi vya kiasa hutumiwa katika mashamba ya ng'ombe wa maziwa.

Kundi la miti ya ndizi lenye majani marefu ya kijani kibichi na kahawia. Miti hii imeota kwa wingi na baadhi ya shani yana majani makavu yanayoninginia. Nyuma ya miti ya ndizi kuna miti mingine mirefu ya mimea tofauti.

Ndama wawili weusi na weupe wakiwa wamelala chini kwenye udongo , wamelala wakiwa wameshikana na inaonekana wanapumzika . Ngozi yao inaonekana kuwa imara na miguu yao imetawanyika.

Maziwa mingi ya ng'ombe yameonekana yakitiririka kutoka kwa chuchu za ng'ombe. Maziwa yanakusanywa na mashine ya kukamua maziwa. Maziwa yanaonekana kuwa meupe na ya nene. Ng'ombe anaonekana ana rangi nyeusi na nyeupe.

Mwanamke mzee, akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi, akiguza mkungu mkubwa wa ndizi ambazobado hazijaiva, amevalia shati jeupe, na kitambaa cha rangi ya waride, kinacho fanaa na aproni, amesimama kwenye shamba la ndizi.

Watu watatu, wanawake wawili na mtoto, wamesimama karibu na mti wa ndizi, wanawake hawa wanashikilia mkongo mkubwa wa ndizi ambazo bado ni mbichi, mtoto mdogo amebeba nyuma ya mama yake, nyuma yao, kuna bango lenye maandishi.

Wanaume wakibeba mkungu mkubwa wa ndizi ya kijani akiwa ameinua juu ya na kutabasamu ndizi hizi zinaonekana kuwa zimekuwa na rangi ya kijani kibichi nyuma yake kuna rundo kubwa jingine ya ndizi likiwa limewekwa kwenye gari.

Shamba la migomba na miti imepandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia, mitenge hio, ina majani makubwa na inaonekana kama miche, udongo unaonekana kuwa, huru, na safi, kuna miti mingine, ya kijani, kwa umbali, na mazingira yote yanaonekana kuwa ya asili.

Ndizi mingi za kijani kibichi zimefunikwa kwa majani makubwa, mapana na ya ndizi. Baadhi ya majani yamepigwa na jua, na mengine yamefunika ndizi kabisa. Ndizi hizo zinaonekana kuwa changa kabisa na hazijakomaa.

Tunaona muktadha wa shambani ama jijini. Hapa tunaona migomba iliyopangwa kwa mstari laini. Migomba hii ni ya kijani kibichi, inakaa kung'aa. Kando yake tunaona udongo wa rangi ya kahawia. Udongo huu unakaa mchanga wa kupandia.

Wanyama wanaonekana wakikama maziwa kuna ndoo mbili kubwa za plastiki vilivyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kusanya maziwa maziwa yanatiririka kutoka kwa mashini na ndoo hizo zinajazwa baadhi ya mashini hizo zimeambatanishwa na chuchu za ng'ombe.

Ngombe wawili wakiwa wamelala kwenye nyasi katika eneo la shamba, ngombe mmoja wa rangi ya kahawia yuko katikati na amelala chini akiwa na kingele shingoni, amelala kwanupande na tumbo lake linaonekana ,ngombe mwingine ambaye ni mweupe na kahawia anaonekana kwa sehemu ndogo.

Watu wawili wanaonekana wakimuosha ng'ombe. Mmoja wao ako ndani ya zizi la ng'ombe. Mwingine anafungulia tapu akinyunyizia ng'ombe maji. Pia, kuna tanki nyeusi linaloonekana kando ya mtu aliye nje ya zizi.

Watu wawili wakiwa wabeba vitungi vya maji kwenye piki piki moja wao anasimama karibu na pikipiki inayo beba vitungi vitatu na maziwa na mwingine ameketi kwenye piki piki nyingine ambayo pia imepakiwa mitungi hii.

Mkono unaonekana ukishikilia ndizi mbichi zilizomenywa tayari kwa kupikwa. Baadhi ya ndizi hizi zimemenywa kabisa zikionyesha rangi yao nyepesi huku zingine zikiwa bado na mabaki ya maganda Yao ya kijani.

Muktadha wa kampuni ya maziwa, tunaona mashini za kuweka maziwa ikiwemo kuna watu walioleta maziwa, mmoja wa watu amesimama na amevaa sare nyeupe, anaonekana akitia maziwa katika mashini moja.

Ng'ombe waliokaa katika zizi la ng'ombe. Wanaonekana wakijishughulisha na kazi yao, kama vile kunywa maji na wengine wamelala. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi na wengine nyeupe. Wana vitu kwenye masikio vyao, vya rangi ya machungwa.

Mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva zikininginia kutoka kwenye mti wa ndizi, ndizi hizo ni za kijani kibichi na zimepangwa vizuri kwenye mkungu. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mti ya ndizi yanazunguka huko chini.

Kati ya ngombe waliofungwa galani baadhi wame lala kwenye nyasi, na uchafu, mmoja wao ni mweupe na madoa meusi, na wengine wamelala karibu naye, baadhi ya ngombe wamesimama nyuma wakila nyasi iliowekwa kwenye chombo.

Rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi, zikibebwa juu ya paa la gari. Ndizi hizi zimerundikwa juu ya lami ya gari, zikiwa zimefungwa kwa kamba au zimeunganishwa pamoja. Kuna majani ya ndizi yaliyowekwa katikati ya ndizi na lami.

Stoo iliyojaa mrundo wa nyasi kavu zimefungwa vizuri. Mrundo hayo yamewekwa kwenye mbao na yamepangwa kwa uga refu. Nyasi zinaonekana kuwa na rangi ya kijani na manjano.

Mwanamke amevaa koti ya samawati na barakoa na anajaza maziwa katika mitungi mikubwa ya chuma . Mitungi hiyo imewekwa kwenye jumba ndogo tayari kujazwa anatumia vyombo viwili vya kupimia maziwa mojawapo akiweka ndani ya mtungi mmoja.

Muktadha wa shambani. Tunaona ng'ombe aliyefungiwa kwenye zizi. Zizi hilo limejengwa kwa mbao ndogo na zinaonekana kupasha ng'ombe ili aweze kula mlo wake. Kando yake tunaona mitungi miwili ya rangi ya machungwa na nyeupe.

Mkono wa mtu mmoja ukiwa imevalia saa. Unashika Jani la mahindi inaloharibika na wadudu. Majani ya mahindi yana mashimo yamechanika Kuashiria shambulio la wadudu waharibifu.

Mandhari ya kijijini au shambani yenye mimea tofauti . Tunauona mgomba wa ndizi uliosimama , ndizi hili halijaiva kabisa ilhali ni la rangi ya kijani . Tunamwona mwanamke aliyeshikilia ndizi hizi.

Mkunga mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimening'inia kwenye mti wa ndizi. Shina la mti linaonekana wazi likiwa na rangi ya kijani kibichi na michirizi ya kahawia.

Rundo kubwa, la kuvutia la ndizi nyingi sana, za kijani kibichi, ndizi hizi zimeungana katika kikundi, zikiwa zimerundika, moja juu ya ngine, na, kuunda, rondo kubwa, ndizi hizi zote zinaonekana kuwa changa na hazijaiva.

Ndizi, yaliyoiva, ya rangi ya njano, yamepangwa kwa utaratibu. Yanaonekana yakingoja kuuzwa au kuwa kwenye soko. Nyingine yamewekwa kwenye kreti zilizopangwa.

Mwanaume akiwa kwenye shamba. Mmoja amevalia koti lenye mistari ya samawati na meupe na anasimama karibu na ng'ombe kadhaa. Kundi la ng'ombe wengi walio na rangi ya kahawia na weupe wamefungwa kwenye zizi la mbao.

Migomba mingi yenye migomba mabichi ikiwa amimesimama mbele ya misitu mkubwa ya miti mingi. Migomba hiyo inaonekana kuwa na majani mingi, inaashiria eneo la mkulima wa ndizi.

Huu ni muktadha wa shambani ambapo tunaoana zizi la ng'ombe lililo na ng'ombe wa kadhaa. Kuna ng'ombe wanne kwenye zizi la kwanza na nyuma yake tunaoana ng'ombe wengine. Ng'ombe hawa ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe.

Mchakato au wa kutengeneza jibini au jibini laini . Kuna kitambaa cheupe cha jadi kilichowekwa kwenye sufuria kikiwa kimebeba maji maji meupe yenye uvundo . Maji maji haya ni jibini inayotengenezwa .

Mimea ya ndizi, imeenea kando ya shamba, lenye udongo mwekundu. Shine ya mimea kwa karibu, inaonekana wazi. Ikionyesha mijimbuko ya thuluji na kijani kibichi. Karibu na shine hilo, kuna michele midogo miwili michanga na ndizi inayoonyoka.

Ng'ombe mweusi, mwenye matatizo ya kiafya. Akiwa amesimama karibu na mti. Ngozi yake inaonekana ina vidonda vingi na uvimbe hasa sehemu ya tumbo na ubafuni. Baadhi ya maeneo ya ngozi yanalenkea na inaonekana kutokana na ugonjwa fulani.

Mwanamke amesimama akimuosha ng'ombe mweupe. Mwanamke huyo amevalia shati ya rangi nyeupe, na chini yake amevalia sare ya rangi yahawia. Kuna ng'ombe wengi kwenye inakaa ni kwenye zizi.

Muktadha wa shambani ambapo tunaona migomba ya ndizi yakiwa yamepangwa kwenye foleni maalum, pia tunaona mchanga mweusi chini, pia kuna nini ya kijani na zingine zinazopandwa.

Kiasi kikubwa cha ndizi zilizo iva zikiwa zimelala kwenye sakafu ya vigae . Ndizi hizo zina rangi ya njano na zimepakwa kwa wingi kando ukuta zikiwa zimetengenezwa safu ndefu . Baadhi ya ndizi zimewekwa kwenye kasa la buluu.

Mwanamke anafurahi a kukamua ng'ombe wa maziwa shambani amekaa chini akishika mtungi wa udongo kwa mikono yote miwili huku akikamua chuchu za ng'ombe ng'ombe huyo ana rangi nyeupe na madoa meusi.

Ndama wawili wa kahawia wakiwa wamesimama ndani ya kizimba au eneo lenye uzio wa chuma wakitazama mbele ndama hawa wanaonekana kuwa wangali wanasimama karibu labda akisubiri kupelekwa eneo lingine.

Mwanamke akikamua ng'ombe akiwa ameketi katikati ya miguu ya ng'ombe mweusi na mweupe ameshikilia ndoo ya chuma na maziwa yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye chuchu za ng'ombe kuingia kwenye ndoo hiyo.

Tunaona Kati kati wa zizi la ng'ombe. Tunaona mang'ombe wanne waliosimama wima wakiwa wameangalia mbele. Watu wawili wanaonekana ni kama wanakamua ng'ombe hawa. Mtu amevaa koti nyeupe na viatu virefu.

Tunaona muktadha wa shambani . Tunaona mimea tofauti kama vile mahindi . Nyuma yake tunaona miti mirefu iliyopanda juu . Miti hii ni ya rangi ya kijani kibichi . Mahindi haya yameng'aa rangi ya kijani.

Mwanaume amevaa suti ya kazi ya kijani kibichi na buti nyeusi akiwa ameinama kumkamua ng'ombe . Ng'ombe huyo ana rangi ya kahawia na nyeupe . Mwanaume anashika matiti na.

Mazingira inayokaa ni kama msituni pia inaeza kuwa ni shambani, tunaona mgomba iliyo simama wima n ainangaa rangi ya kijani, kando yake kuna miti mirefu yenye kijani

Ndizi nyingi zikiwa baado hazijakomaa, zikiwa katika rundo kubwa. Kuna mikungu mingi ya ndizi na baadhi zimepangwa vizuri, rangi yake ni ya kijani kibichi. Watu wengine na miti wanaonekana nyuma.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zimepangwa kwenye wingi labda kwenye shamba likiongoja kuuzwa, tunamwona mwanamke aliyevalia nguo ya kahawia anasalimiana na mwanaume aliyevaa nguo nyeusi.

Rundo kubwa, la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi, zimepangwa juu ya ardhi au meza, zikiwa zimetoka, tu kuvunwa kutoka kwa mti, baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa, kubwa na, nzito, na zimeungwa pamoja katika kikungu.

Mfanyakazi wa ng'ombe, mwanamume aliyevaa koti jeupe na kofia nyeupe, akimwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa kuenda kwenye taji la kuhifadhia maziwa. Anaonekana akifanya kazi hio kwa ugadhifu.

Kikundi cha ndizi tano na zimefunikwa kwa ngozi nyembamba na laini. Ndizi hizi zimekomaa na zina rangi ya manjano iliokolea na zinaonekana ziko tayari kuliwa. Zimeunganishwa pamoja na zimekatwa kutoka kwenye mkungu wake.

Shamba la ndizi ambapo miti kadhaa ya ndizi imepandwa ndani ya rafu au chini ya paa ya plastiki majani ya miti hiyo ni makubwa mapana na yenye rangi ya kijani kibichi huu ndio mfumonwa kisasa wa kilimo unaowekwa mazao salama kutokana na hali mbaya ya hewa.

Zizi la ngombe, tunawaona ngombe wa rangi tofauti ikiwemo nyeusi na nyeupe , pia kando ya ngombe hawa kuna majani ya kijani . Inaonekana wameekewa vyaakula vyao vya kula .

Mandhari ya shambani au ya kijijini. Tunaona migomba iliyopandwa kwa wingi na mimea mengine pia. Kuna mwanaume aliyevaa kabuti ya buluu na amesimama mbele ya migomba hii. Kando yake, tunaona udongo mweusi wa kupandia.

Mwanamke, ametabasamu huku akikamua maziwa kutoa kwa ng'ombe katika eneo lenye nyasi. Amevalia suruali ya samawati na shati yenye miraba ya samati na kijani. Anashika chombo cha rangi ya udongo kwa mikono miwili huku akitumia vidole vyake kukamua kiungo cha ng'ombe.

Kundi la miti ya ndizi yenye majani marefu na ya kijani makavu. Miti hiyo inaota kwa wingi na baadhi ya shina yana majani makavu yanayoninginia. Nyuma ya miti ya ndizi kuna miti mingine mirefu minne ikionyesha mazingira ya shambani.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi ndizi hizo zimepangwa kwa wingi zikiwa zimefungwa pamoja kama mcha na kunatengenezwa ukuta wa ndizi utokao chini hadi juu, inaonekana zimekusanyanywa tayari kuhuzwa au kusafirishwa.

Mtu anaonekana ameshikilia mitungi miwili iliyotengenezwa na chuma. Mitungi hiyo imepakwa rangi ya bluu. Kando yake kuna gari inayoonekana kuwa lori, limepakwa rangi nyeupe kwenye kichwa chake. Pia kuna watu wanaosimama hapo kando.

Mashine ya kukamua maziwa inayounganishwa na ngombe. Maziwa yanaonekana ndani ya chupa ndefu ya plastiki yenye alama ya kupima. Mashine imetengenezwa kwa chuma. Kuna bomba mbali mbali na nyaya zingine ambayo imeunganishwa kwenye mashine.

Katika soko la kijiji kundi la wanawake wamezunguka na rundo la migomba. Migomba hii inatabakaa na kuwekwa chini huku baadhi ya watu wamekaa juu ya migomba na wengine wamesimama nyuma yao .

Ng'ombe kadhaa, wote wa rangi nyeusi na nyeupe, wanakula nyasi kutoka kwenye rundo kubwa la nyasi lililowekwa ndani ya tairi kubwa ya trekta iliyokatwa kati kati. Ng'ombe wamekusanyika karibu na chakula hicho.

Mwanamke mwanasayansi amevaa koti jeupe la maabara, kofia ya nywele nyeupe. Anachanganya kievu katika kikombe cha kupimia. Anashika kikombe cha glasi kwa mkono mmoja, na kwa mkono mwingine anadondosha matone kutoka kwenye chupa ndogo.

Rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani, zimepangwa kwa wingi labda katika soko la wazi. Sehemu ya kupakua bidhaa inaonekana. Nyuma yao, kuna watu wengi wanaotembea kwa haraka. Inakaa ni kama muktadha wa soko.

Shamba kubwa la miti ya ndizi midogo, miti hiyo imepangwa kwa safu ndefu na kati ya safu hizo kuna njia ya udongo, majani ya ndizi ni kubwa na yana rangi ya kijanikibichi, mazingira ya juu yanaonekana kuwa ya shamba ya mimea iliyostawi vizuri.